Ndani ya nyumba ya plastiki kunangombe anasimamia kilimo cha strawberry kisicho cha ardhini kutumia mfumo wa hydroponic . Mimea huoandwa kwa safu wima ikinyunnyiziiwa virutubisho iliyoyeyushwa majini. Njia hii huongeza mavuno, huharakisha ukuaji, huounguza wadudu na kuhifadhi maji.

Mfumo unaonekana ni wa kilimo cha kisasa cha hydroponic aina ya A-frame ukitumia mabomba ya PVC kuotesha mboga kama lettuce. Mimea hukuzwa bila mchanga ikitegemea virutubishi vilivyoyeyushwa ndani ya maji huku ikiwa imeshikiliwa na kiunzi kama mawe ya volcano.

Mfumo wa hydroponics wa nyumbani unaonyeshwa hapa imetengenezwa kwa ubinifu , ukikuza mimea ya stevia kwa njia hisio ya udongo. Kontena lenye kiza uhifhadi mchanganyiko wa vurutubisho uku vikapu vya wavu vikishikilia mbengu na kituo cha kukuza kama kokoto za udongo.

Mtu anayeonekana kwenye picha anatumia mbinu ya kilimo cha hydroponic njia ya kisasa isiyotegemea udongo bali mchanganyiko wa virutubishi ndani ya maji . Teknolojia hii hupunguza matumizi ya maji, huongeza uzalishaji katika nafasi finyu na kuruhusu upandaji wa mazao Kila msimu kwa mazingira yanayodhibitiwa.

Mfumo huu wa hydroponic huwezesha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo, kwa kutumia suluhisho la virutubisho vya maji. Mizizi hupata lishe bora kwa umoja ikileta kasi ya ukuaji na mavuno mengi. Hutumia maji kwa ufanisi, inapunguza hitaji la viuatilifu na hufanya kazi ndani au nje ya jengo.

Shamba lililoinuliwa linaonyesha bustani ya mboga za majani, hasaa aina tofauti za lettuce , zikipangwa kwa ustadi ndani ya vitalu vidogo. Mifereji meusi huwasilisha maji moja kwa moja mizizini kwa mfumo wa umwagiliaji matone.

Mfumo wa kilimo cha maji unaonekana hapa, una muundo wa zigzag uliowekwa wima kwa safu zinazopishana kielekeo. Teknolojia hii huwezesha mimea kukua kwa nafasi finyu kama vile paa, roshani au maeneo ya mijini. Maji yenye virutubisho husambazwa kwa mzunguko kupitia njia zilizopinda, yakiizishi mizizi kwa ufanisi mkubwa bila kupoteza rasilimali nyingi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaoonekana humu hutumia mbinu ya hydropiniki ambapo mboga majani kama spinachi, na vitu hustawi bila mchanga. Kwa msaada wa maji yenye virutubisho, kilimo cha wimo huongeza nafasi kwa kupandia safu zilizo juu kwa, juu. Jambo linalofaa maeneo yenye ardhi haba.

Mfumo huu wa kisasa wa hydroponic unaonyesha mpangilio matabaka mbalimbali ya mabomba ya PVC bila udongo kwa ukuzaji mboga. Teknolojia ya nutrients filling technique hutumia virutubisho kuharakisha ustawi wa mimea. Vifaa vya plastiki visivyo na simu, pampu, saa ya maji na vikapu maalum huwezesha matumizi rahisi ndani au nje. Inafaa kwa matango, matunda madogo na viungo...

Kundi kubwa la vifaranga wa nyama linaonekana ndani ya vifaa vya kulishia. Mazingira haya yameundwa kwa uangalizi mkubwa wa kuhakikisha ukuaji wa haraka, udhibiti wa joto na usafi kupitia usimamizi bora wa malazi.

Inaonyesha kilimo cha kisasa ndani ya greenhouse ikitumia teknolojia ya hali ya juu kudhibiti wadudu, mifumo ya umwagiliaji na mashine za automatic .Mazao huchukuliwa kwa wingi kupitia mbinu za kitaalamu na matumizi ya pembejeo bora, mbinu teule na mazingira yaliyosanifiwa kwa ufanisi wa juu na usambazaji wa kibiashara.

Hii inaonyesa shughuli za kilimo cha kisasa katika kiwanda cha uchapakazi ambapo pilipilihoho mabichi zinachumbuliwa baada ya kuvunwa. Kilimo hiki hutegemea matumizi ya mitambo, teknolojia ya kisasa kama mfumo wa umwagiliaji wa matone na mbinu za udhibiti wa mazingira kama vile nyumba za plastiki ili kuongeza mavuno kupunguza gaharama na kulinda mazingira.

Kilimo cha kibiashara kina akisi mbinu za kiteknolojia, vifaa maalum, na mchakato ulioboreshwa. Picha inaonyesha vitunguu vilivyovunwa kwa wingi ishara ya uzalishaji mkubwa. Mashamba makubwa hupondwa kwa lengo la kukidhi mahitaji ya soko. Mitambo maalum hutumika kupunguza gharama. Mbinu sahihi hutumika katika kuandaa udongo umwagiliaji kudhibiti wadudu wanakohifadhi mavuno. Uchaguzi wa aina bora za vitunguu huongeza tija na mkazo huwekwa katika ufanisi.

Kilimo cha kisasa cha kabichi hujuimsha mashamba makubwa yanayohimiza uzalishaji wa wingi kwa ufanisi. Teknolojia ya umwagiliaji matone hutumiwa kuhifadhi maji huku mashine zikisaidia kuvuna kwa kasi. Udhibiti wa wadudu na wagonjwa hupangwa kwa uangalifu ilikulinda ubora. Udongo hutunzwa kwa virutubisho sahihi. Hali ya mazingira hurekebishwa ilikuimarisha ukuaji.

Wafanyakazi wa flamingo horticulture wanaonekana wakihudumu kwenye shughuli ya kufungasha maua tayari kwa kusafirisha. Kampuni hii yenye uwekezaji kutoka Uingereza husafirisha muwa pamoja na mboga hadi maduka makuu ya Uingereza. Mavazi yenye nembo ya flamingo horticulture na maroboti ya waridi yaliyo pangiliwa kwa umakini yanaonyesha umahiri, usafi na ufanisi kazini.

Mfumo wa umwagiliaji matone huonyesha njia ya kisasa ya kuleta maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea chipukizi kama kabichi. Kupitia bomba kuu, mistari midogo na dripu hutiririshwa kwa usahihi kuzuia upotevu na kusaidia wakulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.

Shamba hili lina mimea changa ya nyanya, ikilimwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kupitia mistari nyeusi ardhini. Mbao zilizosimama kando ya kila mmea husaidia kuinua mazao, kuongeza mzunguko wa hewa na kupunguza maradhi. Udongo laini wenye kina na uwezo mzuri wa kupitisha maji hufaa zaidi kwa ukuaji bora wa nyanya.

Mfumo wa umwagiliaji wa rache unaonyesha teknolojia ya kisasa kwa kutumia mistari ya matone kunyunyuzia mimea. Kidhibiti mahiri huwezesha ratiba bunifu kulingana na hali ya hewa huku kikiokoa maji kwa kujizima kwa wakati wa baridi au mvua.

Mbinu ya umuagiliaji wa mfereji hupeleka maji shambani kupitia njia zilizo chimbuka katikati ya mistari ya mimea. Maji hutiririshwa kutoka sehemu ya juu yakisambaa kwa mvuto hadi mizizi yakilowanisha ardhi taratibu . Njia hii inafaa kwa mazao yaliyo pangwa kwa mistari hasa maeneo tambarare.

Mfumo wa umwagiliaji wa kutumia mabombaba ya PVC unaonekana bustanini kutumia njia matone yakufikisha maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mifumo hii huokoa rasilmali, kupunguza mmomonyoko. Mimea hustawi vyema kwa kupata maji kwa wakati unaofaa huku yakikosa unyevunyevu

Shamba linaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone ukitumia bomba na vipitilishio kuwasilisha maji moja kwa moja kwenye mizizi. Teknolojia hii huokoa kiasi kikubwa cha maji, kupunguza umomonyoko, huimarisha afya ya udongo na huruhusu utoaji wa virutubisho kwa usahihi.

Mfumo huu wa umwagiliaji matone unaonekana shambani ukitumia mabomba maalum kufikisha unyevu moja kwa moja mizizini. Hupunguza matumizi kupita kiasi, kuongeza ustawi wa mazao, kupunguza magonjwa kwa kuepuka kulowesha majani na kurahisisha utoaji wa virutubisho.

Mfumo wa umwagiliaji matine unaonyeshwa kwenye shamba hili ukisambaza unyevu moja kwa moja kwenye mizizi bila kupoteza maji kupitia uvukizaji au mtiririko. Teknolojia hii hupunguza magonjwa, kudhibiti magugu na huongeza afya ya mimea kwa kutoa virutubishi pamoja na maji kwa usahihi na kipimo sahihi.

Maji yanatolewa kwa ufanisi kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone unayoonyesha shamba hili. Mfumo huu hutumia mabomba na vifaa vya kutiririsha maji, moja kwa moja mizizi ya mimea, kupunguza upotevu kupitia uvukizi na mkondo usiohitajika. Hii husaidia kuhifadhi rasilimali za maji, kupunguza magonjwa ya mimea kuepuka maji, kupunguza majani na kuongeza uzalishaji bora wa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji wa microjet hueneza matone madogo juu ya udongo kwa mduara maalum ukiruhusu unyevu sawia mashinani. Teknolojia ya vari-jet huongeza uwezo kwa kurekebisha mtiririko na eneo linalowezeshwa ukifanikisha matumizi sahihi bila kupoteza maji.

Hii inaonyesha umwagiliaji wa uso kwa kutumia mirija ya sifoni inayotoa maji kutoka mfereji wa juu hadi mashimo ya mimea. Njia hii huruhusu wakulima kusambaza unyevu kwa mizizi kwa uangalifu, wakidhibiti muda pamoja na kiwango.

Mfumo huu wa umwagiliaji wa jadi hupeleka maji kwenye shamba kwa mvuto kutoka sehemu ya juu, ikitiririka kwenye mifereji kati ya mistari ya mimea kama mahindi. Mbinu hii ya umwagiliaji wa mitaro huruhusu unyevu kufikia mizizi moja kwa moja.

Mfumo wa umwagiliaji matone unaonekana ukihudumia pilipili ndani ya chumba maalum cha kilimo. Teknolojia hii hupeleka maji moja kwa moja mizizini ikupunguza upotevu kupitia uvukizaji au mtiririko. Mabomba maalum huachia maji polepole na kwa usahihi yakihakikisha usambazaji sawa wa virutubishi na unyevu. Njia hii hupunguza magonjwa yanayosababishwa na unyevunyevu kwenye majani na kusaidia mimea kustawi kwa uwiyano.

Mfumo wa umwagiliaji matone unaonekana ukifanya kazi mashambani, ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea michanga. Bomba jeupe lenye matundu linaonyesha teknolojia ya kisasa inayopunguza upotevu kupitia uvukizaji na mtiririko wa ziada.

Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia bomba la poly huwezesha usambazaji wa maji kwa mimea kwa njia ya kipekee kupitia mirija laini iliyo na mashimo maalum. Teknolojia hii hupunguza upotevu wa maji kutokana na ufukizi au mtiririko. Inafaa maeneo tambarare. Inahimili joto kali, miunzo ya jua na ina dumu kwa muda murefu.

Shamba linaonyesha miche mipya ya nyanya iliyopanisihswa kwa uangalifu ukipata unyevu kupitia mfumo wa matone unaoelekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi. mistari ya upandaji imepangwa kwa ustadi juu ya ardhi iliyolainishwa enye rotuba nzuri.

Mfumo huu wa umwagiliaji matone unaonyesha vipengele muhimu kama kichunjio cheusi kinachozuia chembechembe, kipunguza msukumo mweupe chenye alama ya 20PSi kinachodhibiti shinikizo. Vali ya bluu inayosimamia mtiririko katika maeneo tofauti pamoja na bomba jeupe la PVC linalosafirisha maji hadi mashina ya mimea kwa ufanishi.

Mfumo huu wa umwagiliaji matone unsapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi kupitia bomba na vijitundu vidogo hivyo kupunguza upotevu kwa mtiririko. Teknolojia hii huhifadhi virutubisho, hulind udongo dhidi ya mmomonyoko, huongeza ufanisi wa nishati na kupunguza gharama ya uzalishaji wa mkulima.